Kibao cha shule kinachoonyesha jina Sheik Khalifa shule ya sekondari na ya ufundi ambapo wanafunzi hujifunza masomo ya kawaida na pia stadi, kando ya kibao cha shule kuna mti wa kijani kibichi ukionyesha mazingira ya shule.

Dawatii lenye kompyuta mbili zinazoshikilia vifaa vya kazi kama vile panya, na kibodi. Zaidi ya hayo, juu kuna vitabu na vifaa vingine vya kusomea.

Mwanariadha mlemavu anashiriki katika mbio za uwanjani akiwa kwenye kiti cha magurudumu anajitahidi na kufanya mazoezi ya kasi na amevaa jezi yenye maandishi Kenya.

Saa ya mzunguko ikiwa imeandaliwa kwa njia ya kipekee na imewekwa kwenye bango la rangi nyekundu inaonesha muda wa kutumia namba zilizopangwa kwenye petali ya maua.

Jengo la shule au nyumba ya kifamilia. Lina veranda pana mbele, lina rangi ya blue na nyeupe na paa lake ni la bati la kawaida. Kuna mti mkubwa upande wa kushoto.

Eneo la wazi lenye majani ya kijani kibichi kama vile uwanja au bustani. Kwenye upande wa kulia kuna jengo linaloonekana kuwa na ghorofa mbili na madirisha mengi. Kuna nguzo za bendera zimepangwa vizuri.

Ubao wa darasa umejaa maandihi yanayoonekana ni maelezo ya somo, labda ya sayansi au biashara, vikionyesha maandiko ya maswali, mchoro na maelezo mbalimbali.

Ofisi au darasa lenye kompyuta nyingi, zenye skrini, kibodi na panya. Ikionyesha kuwa ni sehemu inayotumika kwa shughuli za kompyuta. Meza zinazunguka ni nzuri na zimepangwa kwa mpangilio.

Mlango wa nyumba, ambao umechorwa kwa rangi ya shaba nyekundu, umejengwa kwa mbao na madirisha madogo juu yake. Ukuta wa nyumba umejengwa kwa mawe ya asili.

Mti mkubwa na mnene ulio nyuma ya nguzo ya bendera, nguzo hiyo ina rangi nyeupe na imesimama kwa imara. Kuna mzunguko wa majani yaliyopandwa vizuri.

Bango lenye ujumbe wakaribishwa lililoandikwa kwa herufi kubwa. Limeandikwa kwa mbinu ya kubainisha kila herufi ya neno WELCOME na ujumbe maalum kuanzia juu hadi chini.

Mtu anajikusanyia maji kwenye chombo cha plastiki cha bluu, kutoka kwenye mashine na kutoa maji masafi, yaliyowekwa kwenye ukuta wa shule ya msingi na chekechea.

Waendesha baiskeli wawili wanashiriki katika mashindano ya pamoja wakiwa kwenye baiskeli. Wamevaa sare zilizobeba jina Kenya pamoja na kofia ngumu za usalama nyekundu na mavazi maalum ya michezo. Wote wameegemea mbele kwa nguvu wakionyesha umakini.

Mlango wa mbao yenye mabango mawili yameunganishwa juu yake, juu bango linasomeka CHEMISTRY LAB kwa herufi kubwa nyeusi, juu yake msingi mweupe, chini ya linasomeka biology lab kwa muundo sawa.

Mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona, anashiriki katika mashindano ya mbio. Amevaa barakoa ya kijani, kufunika macho yake kabisa. Jambo hili linaashiria kuwa hawezi ona.

Mashindano ya mbio mshiriki katikati amevaa mavazi ya Kenya yenye nembo ya jina Kimani amefika mwisho wa mbio na mikono yake juu ishara ya ushindi.

Mwanariadha wa kike aliye kwenye kiti maalum cha mashindano ya mbio ya watu wenye ulemavu. Yupo kwenye uwanja wa riadha akiwa kwenye mstari mweupe wa kuanzia mbio.

Huyu ni mwanariadha kwa jina Wesley Kimeli Sang, mkenya aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne machi tarehe moja. Ana ulemavu katika mkono wake wa kulia.

Nguzo ndefu za bendera iliyosimama wima ikiwa haijavutiwa bendera juu yake kwa sasa, ni ya chuma na kuna kamba ya kupandisha bendera ambayo imening'inia kando.

Kifuniko cha kitabu cha masomo kinachohusu mtaala wa kujifunza unaolenga ustadi wa daraja la pili. Kinahusu shughuli za mazingira na kina maelezo yaliyopangwa kwa mpangilio wa mantiki.